Mwanariadha wa Kenya aaitwaye Wesley Kimeli Sang akiwa katika uwanja wa kukimbilia anavaa jezi nyekundu yenye maandishi ya Kenya na maelezo ya chini ya picha yanayonyesha kuwa alizaliwa Machi one ,ninteen ninety four .

Jengo la gorofa mbili lenye mlango ya rangi nyekundu linaonekana kuwa sehemu ya shule ya hosteli ya wanafunzi. Kuna ngazi ya kupandia, madirisha mengi ya darasani.

Mshindi wa mbio akisaidiwa na mwenzake. Huenda mshindi huyo ni mlemavu wa macho au ana kizuizi cha kuona kwa sababu ana viatu vya kufunika macho.

Ukuta wa chumba ulio na rangi ya kijani na sakafu ya tiles za rangi ya beige , kwenye ukuta kuna kipimo kirefu cha mbao, kilicho ambatana na kifaa kidogo cha mbao kilichowekwa katikati, kinachoonekana kama sehemu ya kipimo hicho.

Mchezaji wa mpira wa miguu aliyevaa jezi ya taifa la Kenya akicheza akiwa na fimbo za kutembea. Hii inaashiria kwamba ni mchezaji wa soka la walemavu au paraquat ambaye anaendelea kushiriki mchezo licha ya changamoto za kimwili.

corridor ya nje ya jengo yenye nguzo nyeusi za chuma zinazoshikilia paa. Ukuta wa jengo ni wa rangi ya cream na kuna madirisha madogo ya kioo upande wa juu. Sakafu inaonekana ikiwa ya tiles au cement laini.

Mwanamichezo aliyevaa fulana nyekundu iliyoandikwa , akiwa kwenye mashua ndogo, akifanya mazoezi ya mchezo wa kuendesha mashua, yuko kwenye maji, akitumia makasia mawili huku akionekana lakini mwenye nguvu .

Picha ya ukutani ambapo kuna orodha ya siku za wiki kwa kiingereza. Kila siku imeandikwa kwenye stripi ndogo za karatasi zilizoambatanishwa ukutani na kila stripi ina alama ndogo za rangi pamoja na picha ndogo zinazowakilisha kitu kinachohusiana na siku hiyo.

Jengo la kisasa lililojengwa kwa mawe na mbao lenye paa la vigae vyekundu. Kuna mlango wa mbao uliofunguliwa katikati, madirisha yenye grill ya kijani upande wa kushoto.

Mwanariadha wa Kenya aliye katika macho na kuongozwa na mwongozaji wake akiwa kwenye mashindano ya mbio. Mwanariadha huyu ana kitambulisho cha Kenya na jina kimani kwenye shati lake.

Kundi la wachezaji wa kandanda wenye ulemavu wa miguu wakicheza kwenye uwanja wa mchanga. Wanatumia magongo maalumu ya kutembelea huku mmoja wao akiwa anapiga mpira kwa mguu.

Timu ya wachezaji wa soka waliovaa sare za mchezo zenye rangi ya blue ya kijani na alama ya bendera ya Kenya, katikati wachezaji wengi wana mikono yao mitupu, au miguu ya bandila.

Kundi la wanawake saba, walioketi kwenye viti vya magurundumu wakiwa wamevaa fulana nyekundu zilizoandikwa kwa Kenya. Wanashikiria mikono wakiwa wamezunguka kwenye eneo la nje ,lilopambwa na mimea na ukuta wenye reli za chuma.

Mwanamke amevaa suti nyekundu akiwa katika chumba cha mazoezi ya viungo, amekaa kwenye benchi la mazoezi likiwa mbele ya vifaa vya kuinua vyuma.

Mwanamchezo wa Kenya akiwa kwenye mashindano ya para athletics . Anavaa jezi nyekundu yenye neno Kenya, na anatumia kiti maalumu cha mashindano kwa watu wenye ulemavu.

Michezo ya mpira wa miguu wa watu wenye ulemavu wa viungo. Mpira wa miguu na watu wanaotumia mikono kuzungusha viungo. Wachezaji wawili wanajitahidi kupiga mpira.

Watu wawili wenye ulemavu wamekuwa wakicheza mpira wa miguu. Wanatumia magongo kwa msaada wa kutembea na kucheza. Hii inaonyesha ushiriki wa watu wenye ulemavu katika michezo na jinsi wanavyoweza kuonyesha uwezo wao.

Ukurasa wa kitabu cha kiswahili unaofundisha matumizi ya hiki na hivi. Ni soma ya sarufi chini ya mada fundishe bora .Hiki ni kitabu ,kitabu hiki ni kizuri moja umoja, neno hiki linatumika kwa kitu kimoja .

Darasa la shule lenye meza na viti vya wanafunzi. Meza zimewekwa kwa mstari na kuna vitabu vilivyowekwa juu ya baadhi ya meza. Ukuta una mabango ya rangi nyekundu, yenye picha na maandishi.

Jengo refu la makazi au ofisi lenye madirisha mingi yenye flame nyeupe na kuta za jiwe, inaonekana ni sehemu ya makazi au taasisi ya serikali au elimu.

Timu ya wanariadha wa Paralympics kutoka Kenya wakijiandaa kuingia uwanjani wakiwa wamevaa nguo za rangi nyekundu, nyeusi. Wanariadha hao wanajumuisha watu wenye.

Kituo cha usikivu cha Kenya Society of Children Society for Deaf Children kinachoitwa Betch Hearing Center . Kituo hiki kinalenga zaidi

Ubao wa darasa ulio andikishwa na tarehe moja februari elfu mbili ishirini na tano. Kwenye ubao kuna swali lililo andikwa kwa kiswahili. Herufi ndogo hutumika lini chini yake kuna mstari wa alphabeti na herufi ndogo ya kiswahili.

Sehemu ya bustani au uwanja wa mchezo ya watoto. kuna miti mirefu ya kijani au maua ya rangi ya manjano na kuna vifaa vya mchezo vya watoto kama vile slaidi yenye rangi mbalimbali.

Sehemu ya uwanja wa michezo wa watoto kuna kizunguzungu cha rangi kijani mwamba wa kutamba na mteremko mwekundu kwenye upande wa kushoto kuna mwanda wa mizinga wenye rangi nyekundu na nyeupe .

Mlango ambao kwenye karatasi iliyochapishwa na maandishi no exit for students na warning no exit inaonyesha kuwa mlango huu si njia ya kutoka kwa wanafunzi, inaonekana ni shehemu ya shule au taasisi ambapo mlango huu haupaswi kutumika na wanafunzi.

Rafu au kabati lenye vitabu na hati mbali mbali zilizopangwa kwa mpangilio, ni sehemu ya ofisi, au shule, au maktaba ambapo hati na vitabu vinahifadhiwa.

Mirondo ya karatasi za rangi mbali mbali kama vile pink , jano, bUluu, zambarau, nyeupe na nyekundu, zilizokunjwa na kuwekwa pamoja kwenye chombo au pembe ya chumba. Karatasi hizi huenda ni za mapambo.

Kiti cha darasa cha shule , kiti hicho kina muundo wa chuma mweusi na sehemu ya kukalia na mguso wa mbao pia kiti hicho kina dawati la mbao lililounganishwa na upande wa kiti.

Pango la ukutani lenye rangi nyekundu na ukando wenye muundo wa mstatili wenye rangi za buluu, kijani na nyeusi. Juu upande kushoto kuna emoji kubwa yenye uso unaocheka kwa furaha.

Mlango wa darasa lenye alama ya grade one C , na bambo lililoandikwa teacher Agnes welcome , hii inaashiria karibu mwalimu aitwaye Agnes katika darasa hilo la awali.

Ukurasa wa kitabu unaelezea mahitaji ya msingi ya familia. Inasisita kuwa mahitaji haya ni vitu muhimu tunavyoitaji katika maisha ya kila siku.

Foleni ya kompyuta zilizo kwenye dawati moja katika chumba cha mafunzo au ofisi. Kompyuta hizo zina monitor, keyboad na panya. Chumba kinaonekana kuwa na ukuta wa rangi nyepesi na baadhi ya viti karibu na dawati.

Mashindano wa mbio za masafa mafupi ambapo mwanariadha wa Kenya aliyevaa jezi yenye maandishi, anavyoelekea kukamilisha mbio.

Vitabu vikiwa vimesimama kwenye rafu. Vitabu vina rangi nyekundu na baadhi ya majani yanajitokeza kama vile John Muthui na mambo ya msingi ya maswala ya.

Mtu anayeketi kwenye kiti cha magurudumu akijifunza maswala ya ndondi. Anapiga begi la ndondi huku mtu mwingine aliyesimama akilishikilia. Hii inaonyesha kuwa ulemavu si kikwazo cha kushiriki kwenye michezo.

Mwanariadha wa Kenya ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa na bango kubwa lenye maneno Paris twenty twenty four qualified . Mwanariadha huyo anaonekana kuwa na furaha na mafanikio haya yanahusiana na kufuzu kwa mashindano ya Olimpiki ya Paris.

Jengo la kifahari lenye orofa moja. Jengo hili lina mlango mkubwa wa mbao, ngozo za kuunga sakafu ya juu na veranda ya mfiringo yenye uzio wa chuma. Kuta zimejengwa kwa mawe yaliyopangwa kwa ustadi.

Kompyuta ya mezani ikiwa imewekwa katika eneo la kazi, kompyuta hii ina monitor ya dell keybodi na kipanya inavyounganishwa kwa cable pia kuna headset iliyowekwa juu ya monitor .

Ukuta wa jengo lenye mchoro wa safina ya Nuhu. Mchoraji ameonyesha safina pamoja na wanyama kama twiga, tembo , paka , ndege na samaki. Jengo lina veranda na limezungukwa na mimea ya kijani na miti.

Mitungi miwili ya gesi na kizima moto inaonekana kuwa ni sehemu ya usalama ya majengo, pengine jikoni au maabara ambako usalama dhidi ya moto umezingatiwa kwa kuweka vifaa hivi.

Ukurasa wa kitabu cha Kiswahili chenye picha tatu za vyombo vya usafiri na maelezo yake. Lori lililobeba mizigo linaelezwa kuwa linabeba mahindi. Gari la moshi linaelezwa kuwasafirisha watu na mizigo. Baiskeli iliyobeba mizigo sokoni

Mwanariadha aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akijiandaa kurusha mkuki uwanjani. Mwanariadha huyu amevaa shati nyekundu na suruali nyeusi, huku akiwa ameinua mkuki juu, kwa maandalizi ya kurusha. Karibu naye kuna watu wengine wamesimama.

Sehemu ya darasa la shule ambapo kuna bango la herufi za alfabeti likiandikwa kwa fonti ya maandishi ya mikono. Pia kuna mabango ya miezi ya miaka yanayopachikwa ukutani.

Mafaili na vitabu vikiwa vimepangwa juu ya kabati, mafaili haya hutumika kuhifadhi nyaraka muhimu kama vile kumbukumbu za shule, ofisi au biashara.

Eneo la kazi lenye meza ndefu ya mbao au plastiki iliyowekwa kwenye kuta ya rangi ya kijani. Juu ya meza kuna kompyuta mbili za mezani zikiwa zimewashwa lakini hakuna picha kwenye skrini zao.

Kundi la wanariadha waliovaa sare zinazofanana za rangi nyekundu na kijani, wakiwa wamesimama pamoja kwa picha ya pamoja. Mbele yao kuna bango kubwa la kundi lililoandikwa kiasi cha...

Saa ya wall chart ya kujifunzia muda kwa kingereza inayoeleza maneno kama quarter o'clock, quarter to, quarter past, half past .

Chumba cha darasa kilicho na meza na viti vya kusomea vingi vilivyopangwa kwa mstari. Kuna kompyuta chache nyuma ya darasa na ukuta wa darsaa umebeba bodi ya kufundisha.

Mashindano ya michezo ya mbio ambapo mwanariadha wa kike aliyevaa sare ya Kenya na kinga cha ya macho anapewa msaada na mwenzake wa kiume aliyekuwa akimwingiza kwenye mbio.

Ngazi ya nje za jengo zenye mpangilio wa kuelekea juu na chini. Ngazi hizi zina reli za chuma kwa usalama na zinaonekana kuwa sehemu ya shule au tahasisi ikizingatiwa muundo wa majengo mengine yanayoonekana kwa mbali.

Wanariadha wanne wakiwa kwenye mbioo za watu wenye ulemavu wa kuona. Wanavaa sare tofauti na baadhi yao wana miwani ya kufunika macho ,wakisaidiwa na waongozi wao.

Mwanaume akiwa amesimama kwenye mkutano wagishe akizungumza kupitia kipaza sauti nyuma yake kuna bango lenye maandishi theme empowerment and engagement in potential of children with disabilities , pamoja na nembo za mashirika mbali mbali kama UNICEF, KICD na doctors of Nyeri .

Wanariadha wawili wakikimbia kwenye mbio mmoja wao ni kipofu anavaa barakoa ya macho huku mwingine akiwa kama muongozi wake , muongozi amevaa fulana ya njano iliyoandikwa guide na wanapishana kwa kamba ndogo mno .

Darasa la shule lenye meza na viti vingi vya mbao vilivyopangwa katika mstari. Kuna madawati mengi yakiwa na karatasi au vitabu juu yake. Dirisha lina pazia la rangi ya zambarua.

Bodi ya kufundishia ndani ya darasa. Bodi hiyo imeandikwa maneno na baadhi ya alama, inaonekana ni ratiba au maelezo ya somo. Sehemu hii ina mwangaza wa kawaida wa jua ukitokea dirishani, na ukuta wa chumba ni wa rangi ya kijani hafifu.

Sehemu ya darasa la shule. Kuna madawati mawili ya mbao yaliyo pangwa karibu yakiwa na maandishi ya jina la shule au mwanafunzi. Pembeni kuna kiti cha plastiki au cha chuma na mbao.

Ukumbi wenye viti vingi vya plastiki vyeupe na meza zilizopangwa kwa mstari. Ukumbi una dirisha kubwa na mlango ambao upande wa nyuma na kwenye ukuta wa kushoto.

Wanarianda wakiwa uwanjani , mmoja wao akiwa kipofu na akisaidiwa kukimbia na wenzake .Wanariadha wawili wamemshika mkono kwa pande zote mbili hawa wamevaa sare ishara kuwa ni mazoezi au mashindano ya wanriadha wenye ulemavu.

Kuna nyumba kubwa lenye madirisha mingi na milango mitatu. Mbele yake kuna kiti cha kukalia, kuna bomba la maji juu ya nyasi.

Bango la elimu lenye maandishi PLAY LEARN & GROW TOGETHER , ambayo ina maana ya cheza, jifunze na kuwa pamoja. Chini ya bango hilo kuna picha mbili za mtoto akionyesha mkono wa kushoto na mkono wa kulia.

Sehemu ya mlangoni au mlango wa rangi nyekundu uliopangwa kwa ukuta wa wa mawe. Chini kuna sehemu udongo na mimea mzito ya kijani. Hii inaweza kuwa sehemu ya nje ya nyumba au jengo fulani.

Mchezaji wa para athletics anayeitwa Samson Ojuka, anadhihirisha mazoezi ya mbio au kuruka kwa mteremko na maelezo yake yanasema taifa ni Kenya, tarehe ya kuzaliwa.

Mtu akiwa anapiga baiskeli kwenye barabara. Mtu huyo amevaa viatu vya mchezo, helmet na mavazi ya michezo ya kuendesha baiskeli. Mandhari ya nyuma ni ya kijani.

Eneo la burudani la watoto likiwa na myororo wa kuzungusha wa rangi nyekundu nyeupe, eneo hilo linaonekana kuwa wazi lina baadhi ya miti na magogo upande wa nyuma .

Nguzo yenye kibao cha kuongoza watu kuelekea ofisi ya shule ya upili, kibao kina mshale unaoeleza upande wa kushoto kikieleza mahali ofisi iliopo.

Hellen Obiri ni mwanariadha wa Kenya. Anayejiunga na mchezo wa kunyanyua uzito. Alizaliwa tarehe kumi na tano aprili elfu moja mia tisa tisini na mbili.

Rafuu zilizo na sehemu ndogondogo zinazotumika kuifadhi daftari na vitabu vya shule. Kila sehemu ina daftari la rangi tofauti kama blue ,nyeusi na machungwa hii ni njia ya kupanga na kuhifadhi vifaa vya wanafunzi kwa usahihi.